Hili ni duka la nguo za urembo na duka hili linauza viatu , shati, koti na pia kofia na nguo hizi zimepangwa vizuri ili kuvutia wateja.

Hii ni sehemu ya soko wazi, mahali pa kuuza manguo ya kila aina, na kuna nguo ambazo zimewekwa bei yake shilingi hamsini. Hapa wanunuzi wanapopita huwa wanatazama na kupendezwa na nguo anainunua.

Hili ni duka la nguo na vifaa vya urembo. Duka hili linauza nguo kama vile suruali, mashati na makoti, na katika sehemu moja kuna bango linaloashiria kupunguzwa kwa bei kwa asilimia 40.

Hili ni duka la kuuza mavazi ya vasheni na lina manguo ambayo yamepangwa kwenye rafu. Pia liko na vibeti, liko na viatu ambavyo vimepangwa na juu kuna maandishi yanayosoma LA ROSA .

Lori hili limebeba gari ndogo ya kibinafsi aina hii ya Lori imetengenezwa spesheli ili kubeba magari mengine ambayo yanaenda kuuzwa ama Yale ambayo yameharibika.

Lori hili kubwa lenye rangi ya chungwa, limebeba magari madogomadogo ya kibinafsi yenye rangi za aina tofauti kama vile nyeupe, kijani, nyekundu na kadhalika.

Magari madogo madogo yameegeshwa kwenye uwanja . Magari haya ni ya kibinafsi na yameegeshwa mahali ambapo pana mkutano wa watu. Watu hawa labda wamekuja sherehe ama wana jambo lingine wanalolifanya.

Hii ni karakana ya magari na magari ya kibinafsi ya kifahari yameegeshwa mle ndani. Mahali kama hapa huwa ni maonyesho ya magari yanayoweza kuwavutia wanunuzi na ndio maana magari yamepangwa vizuri.

Hili ni bango linaloonyesha magari yanayouzwa. Gari lililo mbele ni jeusi na limewekwa bei ya shilingi milioni mbili nukta mbili na kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa kimombo , the one you've been waiting for , ya kwamba yule ambaye umekuwa ukimsubiri.

Magari haya ya kibinafsi yameegeshwa mahali penye uwanja na kuna mwanaume anayepita mbele ya magari haya. Magari haya ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na rangi ya samawati.

Hii ni sehemu kubwa ya maegesho ya magari, na magari yamepangwa na kuegeshwa kwa njia maridadi kabisa. Sehemu kama hii mara nyingi hutumika kuonyesha magari yako kwenye mauzo.

Hiki ni chumba ya maonyesho ya magari. Magari ya kifahari yameegeshwa ndani ya chumba hiki yakingojea wanunuzi. Ili kuweza kununua magari kama haya lazima uwe na pesa nyingi.

Hili ni gari aina ya prado TX ambalo limeegezwa nje. Gari aina hii ni la kifahari na wenye huendesha lazima wawe wana pesa nyingi kwa sababu linatumia mafuta kwa wingi.

Gari lililo hapa mbele ni la kibinafsi na ni aina ya Mark 10. Limeegeshwa mbele ya kituo cha mafuta na huku katika kwenye kituo kuna gari lingine la kibinafsi. Nyuma pia kuna lori kubwa, kando pia kuna gari lingine la kibinafsi.

Ndani ya chumba ambapo magari madogo madogo ya kila aina yameegeshwa. Ni magari yenye rangi za aina mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, nyeusi, nyeupe, rangi ya fedha na kadhalika. Upande wa kushoto kuna dawati mbili.

Hapa kuna magari matatu moja jeusi nyingine la kijani na jingine rangi yake haionekani vizuri, na gari ambalo lililo katika mkono wa kushoto limefunguliwa mlango wa nyuma, gari lililo katikati limefunguliwa milango ya upande wa kulia yote miwili.

Gari jipya la kifahari jeupe limeegezwa katika chumba cha kuegeza magari kilicho na mataa yanayomulika kutoka kwa paa. Ni gari la kibinafsi na magurudumu manne na milango minne.

Hili ni jumba ambalo lina magari madogo madogo ya kila aina, yaliyoegezwa. Kando yake kuna dawati ambalo lina kompyuta, na nyuma kuna kabati ambayo ina maua ya kijani.

Mbele kuna gari ndogo jeusi aina ya Toyota Passo. Kioo cha mlango wa nyuma upande wa kushoto kimefunguliwa kwa kiasi tu, na nyuma upande wa kulia kuna kituo cha mafuta, na nyuma upande wa kushoto kuna jumba.

Soko hili huru, almaarufu soko la masai linajulikana sana jijini Nairobi kwa kuuza bidhaa za mapambo kama vile herini, mikufu, bangili na vinginevyo. Pia linauza nguo za kiafrika kama vitenge.

Hili ni soko la kuuza viondo. Viondo kama hivi vinapendwa sana na kina mama . Viondo hivi pia ni vya kitamaduni na vinapendeza . Mara nyingi huwa vinapendeza sana watalii kwa hivo huja kwa wingi kwa soko kama hili kununua.

Hili ni soko la kisasa la Kikuyu. Hili soko lina ghorofa mbili. Katika soko hili unaweza kupata matunda, mboga, viazi na bidhaa zingine za vyakula.

Hapa ni mahali pa sokoni ya wazi. Kuna mama aliyesimama ametazama upande wa kamera, na kuna mwingine kando yake aliyetazama upande, anauza karoti. Kuna ndizi za kijani, na kuna gunia nyingine nyuma ya karoti.

Samaki waliokaang'wa wamepangwa kwenye soko la wazi juu ya meza ya chuma iliyopakwa rangi ya kijani kibichi, baadhi wamekatwa vipande vipande na wengine wametandikwa wakiwa wazima, kuna watu wameketi kando ya hiyo meza ya samaki.

Matunda aina ya parachichi, machungwa, parachichi mwitu, maembe yametandikwa na upande wa kulia kuna mifuko mieupe na kuna mkebe wa Zesta.

Hili ni soko la wazi la kuuzia nyanya na kuna nyanya ambazo zimepakiwa kwenye masanduku yaliotengenezwa kwa mbao na kuna mwanaume ambaye anazipanga kwenye kreti moja, na kuna wanaume wengine wamesimama nyuma na kwa umbali na kuna watu wengi walioko sokoni.

Hapa ni mjini na picha imechukuliwa kutoka angani ikionyesha maghorofa marefu marefu na pia mengine ni mafupi, lakini mjini husa sana na maghorofa kama haya.

Haya ni majumba ya ghorofa yenye vyumba vya kuishi. Majumba haya yanaendelea katika ujenzi kwa hivyo hayajakamilika . Kuna wafanyikazi wanaoendelea na ujenzi huu.

Jumba la kifahari la ghorofa lililo na madirisha ya vioo liko katika mandhari mazuri yanayoonekana kuwa na uwanja ulio na nyasi ya kijani nzuri na upande wa kulia kuna ukuta wa mawe. Nyuma ya ule ukuta kuna jumba lingine la kifahari.

Hili ni bango kuu la mauzo, na hili bango juu yake imeandikwa nambari ya simu, pia limeandikwa Highway Heights Kilimani gredi A nafasi za ofisi na liko tayari.

Jumba refu la orofa, ambalo ni jeupe linaonekana na juu ya jumba hilo anga pia inaonekana ambao ni ya samawati na ni anga ambayo iko na mawingu na kando pia kuna matawi ya miti ambayo ni ya kijani kibichi.

Kuna jumba ambalo linajengwa ambalo halijakamilika, lina madirisha ya vyuma ambayo haijakamilika na pia kando yake kuna kikigi cha stima na nyaya za stima zinazopita.

Mtaa wenye majumba kadhaa ya ghorofa, yenye vyumba vya kuishi. Ni vyumba vya kukodesha. Pia kuna nyaya za stima ambazo zinapita juu. Na katika jumba lililo upande wa kushoto, kuna tanki ambalo lina samawati.

Kuna jumba la kifahari ambalo ujenzi wake unaendelea kukamilika. Kuna mtu anayeonekana katika eneo la kuingilia, kuna mwingine aliye kando na wengine nyuma na kuna barabara ambao imechimbwa na kuna mawe ya ujenzi yanayoonekana mbele ya kamera.

Hili ni jumba la orofa ambalo lina vyumba vya kuishi. Limetengenezwa kwa mawe na madirisha yake ni ya vioo na liko na tanki ambalo ni la plastiki la rangi nyeusi na limewekwa ua la mabati.

Hili ni duka la jumla linalouza bidhaa aina mbalimbali. Katika sehemu hii ya duka hili, kunauzwa baiskeli ndogo ndogo za watoto, pia kuna viti za plastiki ambazo ni za bei rahisi na hutumika sana nyumbani.

Hili ni duka kuu almaarufu supermarket na katika sehemu hii ya duka hili, kumepangwa matunda ya aina mbalimbali na ili kurahisisha ununuzi, kumewekwa mabango yaliyo na bei ya kila aina ya matunda.

Hili ni duka la kuuza nguo na sehemu ii ya duka ni sehemu ya nguo za watoto na kuna rafu ambazo zimepangwa nguo za watoto. Na paa ya sehemu ii ikona mataa mengi yanayoangaza na kuleta mwangaza kwa duka hili.

Nafaka za aina mbali mbali zimepakiwa kwenye chupa ndefu za kupakia katika duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Chini ya kila chupa pameandikwa bei ya kila aina ya hizo nafaka.

Hili ni duka la kuuzia bidhaa, almaarufu, Supermarket , na sehemu hii ina rafu ambazo zimepangwa bidhaa za kila aina, na upande wa kushoto kuna bidhaa ambazo hutia chakula ladha, na kuna wanawake wawili ambao wanafanya ununuzi wakiwa na troli iliyojaa bidhaa.